Mwanamme aliye valia miwani ameketi chini na kutabasamu tarakilishi. Ka'do yake kuna kitabu kilicho funguka na ako na kalamu mkononi akiandika chini au kuu anachosoma kwa tarakilishi hii.

Mtu ameketi chini akiwa amefungua kitabu na kalamu mkononi akiandika. Anaandika maandishi anayosikia kutoka kwenye tarakilishi ambayo mwalimu wake ako ndani anaongea. Kando yake ni penseli na kalamu kwenye kidude chake.

Mtoto aliyeketi chini ameweka vifaa vya kusikiza kwenye maskio akiwa amevalia miwani na kutabasamu tarakilishi. Kando yake kuna vitabu vilivyokunjwa na anavitumia kwenye darasa hili.

Watoto walio darasani wameketi chini. Wawili wameangalia kando, mmoja wakiwa wametabasamu. Wenzake wamekaa kando na vitabu, wawili hawa wako na tarakilishi mbele yao, na ndani kuna wenzao walioketi.

Mtu aliyeweka vifaa vya kuskiza ameketi chini akiwa ameshika kikombe cha rangi ya pinki. Kwenye tarakilishi, mwingine ameshika maikrofoni akieleza hesabu.

Daktari aliyevalia kifaa cha kuskiza kifuani ameshika simu na kalamu mkononi. Kitabu chake chaonekana ki wazi ako tayari kuandika. Tarakilishi lenye rangi ya kijani kijivu pia iko mezani.

Msichana aliye na nywele ndefu na imechanwa, ameketi chini, akitazama tarakilishi akiwa anatabasamu. Ameshika kalamu kwa mikono yake miwili, na kitabu kimefunguliwa kando yake.

Msichana aliyevalia miwani, ameketi kwenye kiti, anaandika kwa kitabu akitumia kalamu ,ameangalia tarakilishi akiwa amecheka.

Mtoto aliyeketi chini ameshika kalamu ya kuandika. Anatumia talakilishi kusoma. Vitabu vinaonekana vimefungwa kwenye meza viko kando yake. Hali ya anga inakaa safi.

Wanawake wawili walioketi chini wametabasamu wakiangalia mwanamume mmoja aliyevalia miwani. Mbele yake kuna tarakilishi na ameshika kitabu akiwa anaandika kwa mkono wake wa kushoto.

Mtoto aliyeshukwa nywele, ameketi chini akiwa ameshika kalamu yake kwenye mkono wa kushoto. Anaonekana akiandika anachosikiza kutoka kwenye tarakilishi, ambayo mwalimu wake aliyeshika kitabu kilicho wazi.

Mwanaume ameketi chini, yanaonekana ameshika kalamu mkononi na kitabu kwenye mkono wa kushoto. Anaongea akiangalia kamera ya simu. Tarakilishi iko mezani na ameandika kwenye ubao ulio nyuma yake.

Wasichana wawili walio keti chini wanaangalia tarakilishi. Mmoja amefungua kitabu akiwa na kalamu mkononi. Mwingine ako na kikapu chake cha kalamu kwenye mkono. Kuna begi ya rangi nyeusi iliyo kando yao.

Watu wameketi chini na wanawasiliana. Mmoja ameangalia upande mwingine akiskiza wenzake Wanatumia talakilishi. Mezani Kuna vitabu vinavyo onekana kufunguliwa.

Mkono wa kulia umeshika tarakilishi, wa kushoto umeshika kalamu ,kitabu kinaonekana ki wazi mezani. Kifaa Cha kusikia wimbo Cha rangi nyeupe kipo kando.

Mwanamke aliyeketi chini aonekana akiongea mbele ya kamera. Ameinua mkono wake akiwa ametabasamu. Kwenye meza yake kuna tarakilishi na kitabu kilichofunikwa na kalamu juu yake.

Kijana aliyevalia miwani, ameketi chini akitumia tarakilishi yenye rangi nyeusi. Kitabu kiko wazi na simu yake hapo kando. Wenzake wamevalia begi wamesimama.

Wanawake wawili watumia kompyuta kujifundisha. Mmoja ameangalia kamera, amevalia koti la rangi la samawati. Ukuta wa nyumba hii umepakwa rangi ya samawati. Kando kuna mti wa kijani kibichi.

Mwanafunzi huyu ako katika darasa ya kusoma kidijitali. Anatumia kompyuta ya mkono kwenye masomo haya. Anasikiliza akiandika anachoambiwa na mwalimu.

Mwanafunzi ako kwenye darasa la kusoma elimu ya kidijitali. Wenzake wamehudhuria darasa hili kutumia kompyuta ya mkononi. Ako na simu na kitabu kando yake, anapoandika anachosoma darasani.

Vijana hawa wako darasani. Wanasoma masomo ya kidijitali kwa kutumia kompyuta ya mkono. Mmoja wao yueleza mwingine akiskiza kwa makini.

Mwanamume aliyeketi chini anatabasamu akitumia kompyuta ya mkono iliyo kwenye meza. Kando yake kuna kitabu cha rangi ya kijani kijivu, kikombe cheupe na mkebe ulio na mimea iliyo na rangi ya matawi ya kijani.

Huyu ni mwanamke. Anakunywa kinywaji akiendelea na masomo yake ya kidijitali, kando yake ako na kitabu anapoandika panachosoma darasani.

Mtu huyu amekalia kwenye dawati anatumia kompyuta ya mkono kufanya utafiti, kando yake ana miwani yanayomsaidia kutumia anapotumia kompyuta asiharibike macho.

Hawa ni watu wawili wanasoma masomo ya kidigitali wanakunya vinywaaji wanapo andika wanachosoma darasani.

Mwanafunzi anasoma akitumia kompyuta ya mkono. Ana kitabu na kalamu, kando yake kuna mfano wa masomo anayofunzwa. Kuna mwanamke anayeongea kupitia kwa kompyuta ya mkono.

Hili ni darasa, mwalimu anafundisha wanafunzi kwa kutumia kompyuta ya mkono. Anawaonyesha maagizo mbalimbali wanafunzi wake.

Huyu ni mwanamke aliyeketi chini ya mti. Anasoma akitumia kompyuta ya mkononi. Masomo haya sana sana huwa ya kidijitali.

Mwanafunzi huyu anahudhuria darasa la elimu ya kidijitali, ako na kitabu na kalamu ambapo ana andika anacho skia darasani. Wenzake pia wanahudhuria darasa hili kupitia kompyuta ya mkononi.

Maabara haya yaonekana yakiwa yamepangwa na yakiwa safi. Glesi zilizosafishwa ziko kwenye meza kando yake kuna mfereji wa maji unaotumika kuosha vifaa hivi kabla na baada ya kutumiwa.

Bweni la shule hii la St. George la wasichana la shule na upili lina vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotandikwa na kuonekana shwari. Ukuta wake umepakwa rangi nyeupe.

Bweni hili lina vitanda tofauti, moja yake ikiwa ya ghorofa. Vitanda hivi havijatandikwa shuka au blanketi. Kando yake kuna kateni zilizoteremshwa kutoka kwa ukuta hadi chini.

Bweni la shule laonekana likiwa sawa kitanda kimetandikwa na kinaonekana safi kando yake kuna meza na kiti cha rangi nyeupe kimeegezwa sakafu ya bweni hili limeoshwa ukuta pia umepakwa rangi na lavutia

Rais William Ruto ameinama akiongea na mwanafunzi mmoja aliyeketi mbale ya darasa hili, anaonekana kuongea naye na wengine wakiangalia kando. Mwalimu amesimama nyuma ya darasa akitazama.

Wanafunzi waliovalia sare nyekundu na nyeupe, wanacheza mpira wa vikapu, kwenye uwanja wa michezo. Watu wameketi chini wakitazama.

Bweni la shule limepangwa na vitanda kutandikwa na vinakaa vimelainishwa. Kando kuna meza ya kuketi mwanafunzi anaposoma na rafu iliyopangwa kwa mpangilio sawa salama.

Wanafunzi wa kike wamevalia sare na kuketi mbele ya tarakilishi. Waonekana wakifanya kazi kutumia chombo hii. Wameketi kila mmoja kwenye kiti chake na kila mtu ana chombo chake.

Bweni la watoto shuleni linaonekana likiwa na kitanda kimoja kilichotengenezwa kwa mbao. Upande ya chini iko na godoro na ya juu haina. Kando kuna meza ya kukalia na kiti panaposomwa . Dirisha lao halina pazia.

Wachezaji wawili wamo uwanjani, mmoja ameshika mpira ako karibu kuurusha kwenye kikapu. Watu kadha wameketi chini na wengine kusimama kando wakitazama mchezo huu.

Bweni la wanafunzi lina vitanda viwili, vimetandikwa na kuonekana safi. Meza na kiti iko kando yake. Kwa ukuta kumebandikwa picha na michoro, kando kuna baiskeli ya kuzunguka kutoka mahali pamoja hadi kwingine.

Mwanamke aliyesimama aonekana ameshika kitabu kimoja mkononi amekifungua. Vitabu vingine vimepangwa kwenye rafu. Kando yake kuna ngazi iliyotengenezwa kwa chuma inayomsaidia kufika juu ya paa la jumba hilo.

Darasa liko na dawati la rangi la kikawia na kiketi cha rangi nyeusi , lime pangwa kwa kufwatia mtindo ambao unaegezwa nyuma ya mwingine.

Hili ni bweni la shule. Lina sehemu mbili, ya chini na ya juu. Kuenda sehemu ya juu unatumia ngazi.

Hili ni darasa la masomo. Liko na madirisha tatu. Ndani yake kuna dawati inayokaliwa na wanafunzi. Kuna ubao mweusi kwa ukuta.

Watoto wako darasani. Wanajifundisha kutumia kompyuta ya mkono. Mwalimu wao ni mmoja amevalia nguo ya rangi nyeupe. Amesimama akihudumia mmoja wa wanafunzi hawa.

Hawa ni wasichana. Wamo katika kikundi cha washangiliaji. Wako kwenye uwanja tayari kushangilia michezo inayotaka kuanza.

Watoto wako uwanjani wanacheza mchezo wa kushindana mbio. Kuna hema mbili ya rangi nyeupe, kando yake kuna ukuta wa mzunguko na nyumba zilizojengwa. Kwenye uwanja hii kuna vidude vya kuruka unapokimbia.

Huu ni ukumbi. Hutumika mahali kuna mkusanyiko wa watu wengi kupewa maelezo au kama kuna utendaji wa drama tofauti.

Mchezaji amevalia mavazi ya rangi nyekundu na nyeupe, ameshika mpira kwenye mkono na kuna kikapu cha kurusha mpira, juu yake kuna chuma iliyopakwa rangi ya samawati. Paa lenye hili nyumba lina chuma za rangi ya kijivu.

Hili ni chumba cha masomo. Ndani yake kuna dawati za wanafuzi kukalia. Kando yake kuna deski ya mwalimu.

Hili ni darasa. Darasa hili lina dawati mbalimbali. Kila dawati latumika na watoto wawili. Kuna maelezo ya wanyama na silabi kwenye ukuta. Kando kuna sehemu iliyotengwa ya kuweka vitabu vya wanafunzi.

Dawati zilizojengwa Kwa mbao na chuma zimepangwa kwenye laini. Madirisha mawili yamefungwa. Machati imebandikwa kwenye ukuta wa darasa.

Wanafuzi wa shule ya upili wako mahali chakula chapakuliwa, wanaonekana wakijipakulia wenyewe. Wako kwenye laini wakiongea wengi wao wakitabasamu.

Hawa ni vijana. Vijana hawa wako katika shule ya upili. Wanafundishwa jinsi ya kutayarisha chakula au kitoweo cha nyama.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili . Wamo uwanjani wakicheza michezo. Wanafunikwa macho ili upate mwenzako kwa kutotumia macho.

Wanafunzi wa shule ya upili, wasichana, wamevalia sare la rangi nyeusi na nyeupe, tai nyeusi, soksi nyeupe na viatu nyeusi. Wamepanga laini mara nne.

Mwanafunzi wa elimu ya mahitaji aonekana ameketi chini na mwalimu wake akitabasamu. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha walemavu. Mbele yao kuna kitabu kilichochorwa na ki wazi.

Mtoto ameketi chini, kando ya mwalimu wake, wakiwa wanatabasamu. Wanaongea kwenye lugha ya ishara ambayo hutumika na watoto au watu walio kiziwi na hawaezi ongea.

Mwanafunzi mwenye elimu ya mahitaji ako na kifaa kilichovishwa masikioni mwake kinachomsaidia kuskiza. Sana sana kifaa hiki hutumika na wale watoto walio viziwi.

Mtoto mwenye elimu ya mahitaji amekalia kiti cha magurudumu. Ameketi chini na mwalimu wake akipaka rangi kwenye karatasi lililo mbele yao. Wanaonekana kufurahia na kutabasamu.

Mtoto mwenye elimu ya mahitaji aonekana akiwa akitabasamu, amekumbatiwa na mwalimu wake ambaye pia anatabasamu. Nyuma yao kuna shelf au rafu iliyobandikwa vifaa vya kuchezea.

Mtoto aliyeketi chini ako kwenye shule ya mahitaji ya elimu, ameketi chini akitumia kitabu cha braille kusoma. Kitabu hiki huwa kimetobolewa mashimo ili kuwezesha anayeitumia kuelewa na kusoma kwa urahisi.

Mtoto huyu aliye keti chini ako kwenye shule ya mahitaji ya elimu. Anaongea kwa lugha ya ishara inayo tumika na watoto walio na shida ya kusikia na kuongea.

Mtoto huyu aliyeketi chini anasoma kwa kutumia breli. Kitabu hiki kimewekwa mashimo au tundu inayotumika na watu hasaa wa ulemavu wa macho.

Mtoto aliyevalia miwani aonekana ameketi chini akitumia breli iliyo kwenye shule ya hitaji ya maalum. Mwalimu wake ameketi chini akimwangalia. Kitabu hiki huwa kimetobolewa mashimo ili kuwezesha anayetumia kuelewa.

Mtoto aliyeketi chini, amevalia kifaa kinachomsaidia kusikiza, amemwangalia mwalimu wake, anapoongea. Kuna aina ingine ya mashine ilioekwa kwenye meza, yenye colour ya nyeusi, kwenye ukuta kuna ubao wa colour ya kijani.

Mtoto mwenye elimu ya mahitaji anafundishwa na mwalimu wake aliyevalia miwani kwa kutumia lugha ya ishara. Mtoto huyu amevalia sare lenye rangi ya samawati. Kwa ukuta kuna cheti zilizoanikwa nambari na kuhangishwa .

Wamama wawili wamesimama mmoja ameshika mwenzake mkono akimwonyesha kusoma kutumia kifaa cha breli. Mwingine amevalia miwani. Kando yao kuna mwingine ameshika simu, wenzao watatu wamesimama kando wakiangalia picha za ukuta.

Mtoto mwenye masomo au elimu ya mahitaji maalum, ameshika penseli akichora kwenye karatasi. Mwenzake ako huko nyuma amevalia miwani.

Mwanafunzi mwenye elimu ya mahitaji maalum anaonekana akicheka na mwalimu wake. Wanatumia tarakilishi kusoma. Wameketi chini na vitabu viko kwenye shelfu kando yao.

Mtoto ameketi chini, amevalia nguo ya rangi ya kijivu, anaangalia tarakilishi akiwa anatabasamu. Nyuma yake kumechorwa ukuta, mti na cartoon .

Mwanafuzi wa kiume amekalia kwenye kiti cha magurudumu akiwa amewekwa mbele, anatazama ubaoni wenzake wamekalia dawati wakiangalia mbele.

Mwanafunzi aliye kwenye shule ya elimu ya mahitaji aonekana akipiga makofi yake akiwa ametabasamu. Kitabu kiko mbele yake na kimefunguka. Wenzake pia wako darasani wengi wao wakitabasamu.

Wanafunzi wenye elimu ya mahitaji wameketi chini. Mwalimu ameshika kitabu akiwaeleza wao wakiangalia kwenye kitabu wawili wameketi watatu wamesimama.

Mwanafunzi au mtoto aliyeketi kwenye kiti, amekunja mkono wake kwenye sikio akicheka. Amevalia shati leupe na suruali ya rangi ya samawati. Wenzake wawili wako pale kando wamesimama.

Mtoto na mwalimu ameketi chini anafundishana na kuongea kwenye lugha ya ishara. Mwalimu wake amevalia miwani na amenyoa nywele yake. Mtoto amevalia nguo nyeupe na sketi ya rangi ya kijani.

Mwanamke aliyesimama aongea kutumia lugha ya ishara. Ameangalia mbele na amefungua mdomo. Nywele zake ni ndefu. Aliposimama kumepakwa rangi nyeupe.

Mtoto aliyetabasamu, amekalia mama wake au mwalimu; akiwa anasoma kwa kugha ya ishara. Anatabasamu na ako kwenye shule ya elimu ya mahitaji.

Watoto wawili wenye elimu ya mahitaji, wameketi chini wakisoma kutumia brelli. Wamevalia barakoa, mmoja ameweka yake chini ya masikio.

Msichana aliyeketi chini ameweka kwenye shingoni mashini au kifaa kinachotumika kusikiza sana sana redio, muziki au kuongea kwenye simu ama tarakilishi. Ameshika kifaa kimoja cha tarakilishi akiwa ametabasamu.

Hawa ni watu wawili wanaotumia lugha ya ishara kuwasiliana, sanasana watu aina hii huwa na shida ya matamshi na mazungumzo.

Hili ni darasa. Darasa hili kuna mwalimu anaye hudumia watoto wenye elimu ya mahitaji maalum. Mwanafunzi huyu amevaa chombo kinachomsaidia kusikia.

Mtoto mwenye mahitaji ya elimu maalum anafundishwa na mwalimu wake aliyeinama, amevalia shati nyeupe. Kuna ubao kwa ukuta wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna maandishi ya silabi kwenye ukuta. Mtoto huyu amekalia kiti spesheli yake.

Msichana huyu anashida ya macho. Anatumia kifaa maalum cha kusikiza na kusoma kwenye kompyuta ya mkono.

Hapa, ni darasani, mwalimu, anamfundisha mtoto. Kompyuta ya mpatako inatumika katika masomo haya.

Mtoto aliyeketi chini anaandika kwenye karatasi nyeupe juu ya meza. Amevalia nguo yenye rangi ya machungwa. Kuna kiti cheusi kando yake. Madirisha yako wazi yanaangaza mwangaza.

Hawa ni watu wawili. Mmoja wao ako kwenye shule ya elimu ya mahitaji maalum, anafundishwa jinsi ya kupika keki.

Haya ni masomo ya wanafunzi au watoto wa mahitaji maalum, sanasana hutumiwa kwa wale wana shida na macho. Wanatumia breli kusoma.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Kijana huyu anatatizo la macho mwalimu wake anamfundisha kuandika na kusoma kutumia mashine breli.

Huyu ni mtoto na mwalimu. Wako kwenye shule ya elimu ya mahitaji. Anafundishwa kucheza mchezo.

Mtoto huyu yuaskiza maneno kwa kutumia kifaa alichoeka kwenye maskio. Anaskiza kwa makini anacho ambiwa huko.

Hili ni darasa au shule. Darasa hili ni la wanafunzi wa mahitaji maalum. Mwalimu wao yuwafundisha jinsi ya kusema na kuandika maneno katika kizungu.